Watu wawili wakifanya kazi mezani, mmoja amevaa sweta ya kijivu yenye maandishi change na mwingine shati jeupe. Wanaonekana kuwa katika mazingira ya ofisi wakijadili au kusakata taarifa.

Wafanyikazi wa Huduma Kenya wamesimama na kukaa kwenye dawati la habari, wakihudumia wananchi kwa staha. Mandhari ya nyuma inaonyesha shughuli zinazoendelea, ikisisitiza ubora wa huduma kwa jamii.

Watu wakiwa kwenye foleni wakisubiri huduma kwenye kaunta yenye izio wa chuma. Hali inayodokeza mazingira ya ofisi ya umma. Karatasi ya bluu juu ya kaunta huongeza hisia ya rasmi na utaratibu kwa huduma.

Nembo yenye rangi nyeusi, njano na nyekundu ikionyesha mikono miwili ikiwa imeshikana kwa nguvu, ndani ya duara la njano lenye mpaka mwekundu. Chini ya nembo kuna maandishi Tuko Pamoja kwa herufi za manjano ikiashiria umoja na mshikamano.

Mwanamke akishikilia shati la Bandari FC na scarf iliyoandikwa Bandari FC juu ya kichwa chake huku akitabasamu. Yuko kwenye uwanja wa mpira wa mguu na watu wengine wako nyuma yake.

Kundi la mashabiki wa kadanda wakishangilia kwa shauku katika uwanja wa michezo. Wengi wao wakiwa wamevaa jezi za buluu na nyeupe. Na baadhi wakiwa wamenyanyua mkono yao juu. Wanaonekana kuwa na furaha na msisimuko mkubwa.

Wachezaji wawili wa mpira wa kikapu wa kike wanaonekana wakishindana vikali, uwanjani wakati wa mchezo. Mmoja anajaribu kumpita mwenzake huku akishika mpira na mwingine akijaribu kumzuia asipite.

Mwanaume mzungu mwenye kofia ya cowboi na miwani ya jua anatabasamu, huku amevaa fulana nyeusi na kaptura. Nyuma yake kuna umati wa watu wakiwemo mashabiki wa Kenya na bendera ya Kenya inaonekana imening'inia mbele ya uzio wenye nembo ya HSBC.

Mwanariadha wa kiume akiruka kwa muda mrefu wakati wAa mashindano ya riadha kwenye uwanja .Amevalia jezi nyekundu yenye jina Kipchirchir na namba yake pia imeandikwa kwa jezi hilo.

Pasipoti mbili za Kenya zikiwa zimefungwa. Mmoja ya rangi ya buluu iliyokolea na nyingine ya buluu nyepesi. Zote zina nembo ya taifa ya Kenya na neno passport imeandikwa kwa herufi kubwa.

Mwanariadha wa kiume akitua kwenye shimo la mchanga, baada ya kuruka mbali huku mchanga ukinyanyuka hewani. Amevaa fulana yenye namba Maina na anaonekana akishangilia au kushangaa huku viwanja vya mashabiki wakiwa nyuma yake.

Kundi la mashabiki wa mchezo, wengi wao wakiwa wanaume wakishangilia na kutabasamu, mmoja wao akiwa amebeba bendera ya Kenya. Wanaonekana wamekusanyika nje labda kwenye uwanja au tukio la uma.

Foleni ndefu ya watu wazima na watoto wakisubiri nje ya jengo labda kwa huduma au tukio fulani. Kwenye ukuta wa jengo hilo ,kuna matangazo yaliyoandikwa kwa kiswahili yanaashiria Kituo cha huduma.

Kundi la watu waliovaa rasmi wengi wao wakiwa wametabasamu, huku mwanaume mmoja akikabili mwanamke hati fulani. Inaonekana kama tukio rasmi labda ya kusaini makubaliano na kukabidhi ripoti au sherehe ya kisheria au kibiashara. Wote wanaonekana kusherehekea au kuridhishwa na tukio hilo.

Rais William Ruto akiapishwa kwa kushikilia bibilia huku jaji mkuu Martha Koome akisimama karibu naye akisoma kiapo. Tukio hili linafanyika mbele ya umati mkubwa wa watu katika uwanja wa Kasarani Nairobi.

Slaidi ya wasilisho yenye kichwa, State of the Judiciary and the Administration of Justice . Juu kulia kuna nembo ya Jamhuri ya Kenya na maandishi The Judiciary . Ikionyesha kuwa ni ripoti au wasilisho rasmi kutoka kwa Idara ya Makama nchini Kenya.

Watu wakiwa ndani ya ofisi ya Huduma Center, baadhi yao wakitumia kompyuta na wengine wakijadiliana tu, inaashiria shughuli za utoaji wa huduma za umma nchini Kenya.

Mashabiki wengi wamekusanyika uwanjani wakiwa wamejawa na msisimko na shangwe baadhi yao wakiwa wamevalia kofia na kofia ngumu. Wengi wameinua mikono yao juu wakishangilia na kuashiria ushiriki wao katika tukio linaloendelea uwanjani.

Timu ya soka ya wasichana wakiwa wamevalia sare ya kijani na nyeupe zenye nembo ya Chapa Dimba na Safaricom, wakiwa wamejipanga uwanjani. Baadhi wamesimama na wengine wamepiga magoti mbele.

Timu ya mpira wa kikapu wakiwa wameshinda na kushikilia kombe kubwa na dhahabu kwa furaha. Wachezaji wengi wameshika kombe na wengine wameshikilia mikono yao juu kwa shangwe.

Wachezaji wa soka wameshindana kuwania mpira kwa kichwa katikati ya uwanja. Mchezaji mwenye jezi nyekundu nambari kumi na sita anaruka juu kuwania mpira akizungukwa na wachezaji wa jezi la njano, mmoja wao akiwa na namba ya kumi na tisa. Watazamaji wanaonekana kwenye viti vya uwanja nyuma yao.

Rais William Ruto akiapishwa, huku akiweka mkono wake juu ya kitabu kitakatifu aliyobebewa na mkewe Rachel. Karibu naye kuna viongozi wengine na umati wa watu.

Kituo cha huduma nchini Kenya kikionyesha jinsi kinavyotoa huduma mbalimbali za serikali. Watumishi waliovaa sare na barakoa wanaonekana wakihudumia watu, kuashiria utoaji huduma bora. Nembo ya Huduma Kenya na kutu nyekundu zinaashiria mazingira yanayokaribisha wananchi, kutafuta huduma mbalimbali za umma.

Watu wakifanya usajili au kupata huduma chini ya hema na watoa huduma wakitumia kompyuta na foleni ya watu wakisubiri nyuma na wengi wao wakivaa barakoa. Yaonekana kama tukio la Huduma Namba au huduma ingine muhimu ya umma.

Timu ya mpira wa miguu ikiwa imevalia jezi za njano na nyeusi, wakipiga hatua kwenye uwanja wa mchezo wenye watazamaji wengi. Watazamaji wanaonekana wakisherehekea au kujiandaa kwa ajili ya mchezo.

Rais wa Kenya William Ruto akitembea pamoja na jaji mkuu Martha Koome. Wanaonekana wakitoka katika jengo rasmi la serikali, ishara ya tukio muhimu la kitaifa linalohusisha mihimili ya serikali na mahakama.

Kundi kubwa la watu wakiwa wamekaa kwenye viti vya uwanja, wengi wao wamevaa nguo nyekundu na wanaonekana wakianagalia kitu kwa umakini. Hali inaonyesha kuwa wako kwenye tukio la michezo au sherehe kubwa.

Wachezaji wa soka wakiwa uwanjani wakati mchezo na matokeo ya Gor Mahia Gor dhidi ya AFC Leopards AFC yakionekana kwenye ubao wa matokeo. Watazamaji wengi wamafurika jukwani kushuhudia pambano hilo.

Shughuli mbalimbali za utoaji huduma za serikali nchini Kenya zikijumuisha vituo vya huduma na huduma za nje. Zinaangazia mwingiliano kati ya mwananchi na watoaji huduma pamoja na taratibu zilizopangwa. Kwa ujumla picha hizi zinaonyesha juhudi za serikali ya Kenya kuhakikisha kwamba huduma zinafikia wananchi kirahisi.

Mwanamke mchanga mwenye nywele zilizojisokota na miwani ya jua, akiwa amejifunga bendera ya Kenya na akitabasamu kwa furaha. Anashikilia kipepeo na anazungukwa na umati wa watu, ukionyesha anashauku na uzalendo mkubwa. Picha inaashiria sherehe au tukio la kitaifa, labda mchezo au tamasha ambapo watu wanaonyesha uzalendo wao.

Kundi la wachezaji wa mpira wa miguu wakiwa wamevalia jezi za buluu za Bandari FC wanashangilia kwa furaha. Wanamkumbatiana na kucheka wakionyesha ushirikiano mkubwa labda baada ya kufunga mbao au kumaliza mchezo.

Maafisa watatu ikiwemo jaji mkuu Martha Koome na mwanasheria mkuu wameketi kwenye viti vya kifahari. Wanaonekana wakiwa katika uzinduzi wa mahakama mpya.

Chumba kikubwa chenye watu wengi wakisubiri huduma. Kuna kaunta kadhaa zilizo na wafanyikazi wanaohudumia wateja. Inaonekana kama kituo cha huduma za uma au benki yenye shughuli mingi.

Jengo jeupe la Huduma Kenya lenye nembo na maandishi Huduma Kenya mbele. Kundi kubwa la wafanyikazi wengi wao wakiwa wamevalia sare nyeupe na nyeusi au nyekundu wamesimama mbele ya jengo hilo wakionyesha wako tayari kwa kutoa huduma.

Kiongozi akiweka kidole chake kwenye mashine ya utambuzi wa alama za vidole. Watu wengine wamesimama nyuma wakishuhudia utaratibu huo unaohusisha kompyuta na kamera. Inaonekana kama ni tukio la rasmi la usajili au uthibitishaji wa kitambulisho.

Dawati la habari la huduma Kenya, likiwa na wafanyikazi wanaohudumia umma. Wamekaa mbele ya kompyuta wakisaidia watu wanaosubiri. Inaonyesha kituo cha huduma za serikali, kinachotoa msaada na taarifa.

Hema la huduma masaa, likiwa na wafanyikazi wa Huduma Kenya na NHIF, wanatoa huduma kwa wananchi. Watu kadhaa wamevaa barakoa na wamekaa mbele za kompyuta za pajani wakihudumia wateja.

Kundi la wachezaji wa mpira wa miguu wakiwa wamekimbia uwanjani, wakiwa wamevalia jezi la timu na vazi wakiwa na fulana za mazoezi, wanaonekana wanafanya mazoezi ya timu huku wavu wa goli ukiwa unaonekana nyuma, picha inaonyesha wachezaji wakiwa katika maandalizi ya michezo .

Afisa wa huduma Kenya akizungumza na mteja aliyeketi mbele ya kompyuta. Wote wawili wanaonekana kuwa katika mazingara ya ofisi labda wakijadili huduma ya serikali.

Mwanaume mmoja amevalia suti nyeusi. Anazungumza na mwanaume wengine wawili waliovaa mashati meupe wote wakiangalia kompyuta kwenye dawati. Nyuma yao kuna watu wengine wengi baadhi yao wakiwa wamekaa kwenye kompyuta na wengine wamesimama wakifanya kazi au kusubiri huduma katika kituo kinachoonekana kuwa cha kisasa na chenye shughuli nyingi.

Kiongozi aliyevaa suti ya rangi ya krimu, anatoa hotuba kwa wafanyakazi wa posta walio keti kwa umakini katika ukumbi wa mkutano, nyuma yao kuna bango linaloangazia madhili ya huduma, likisitiza uwajibikaji na uelevi kazini.

Afisa wa Huduma Centre, akimhudumia mteja kwenye kompyuta huku wanaume wengine watatu wakisimama nyuma wakionekana kufurahia. Mazingira yanaonyesha kituo cha Huduma Centre ambacho kinahusisha kubadilisha utoaji wa huduma za umma.

Wanariadha kadhaa wa kiume, wakiwa katikati ya mbio kwenye uwanja wa riadha mbele ya watazamaji. Wote wanakimbia kwa kasi kuelekea mstari wa kumalizia.

Kundi la mashabiki wa kandanda wakiwa wamevalia jezi za njano zenye nembo ya Tusker wakishangilia kwa shauku. Mwanamume mmoja katikati anaonekana akishangilia kwa nguvu akiwa ameinua mikono na kutazama juu akiwakilisha hisia za ushindi au msisimko mkubwa wa mashabiki wa Tusker FC.

Mwanaume aliyevaa suti na tai akizungumza kwenye kipaza sauti, akiwa amesimama mbele ya bango la Milimani high court civil division . Anaonekana kutabasamu, anaonyesha ishara ya ujasiri na urafiki.

Umati mkubwa wa watu wakiwa wamekusanyika uwanjani wengi wao wamevaa nguo za kijani na nyeupe huku baadhi wakishika na kuonyesha nembo za chama au harakati flani. Mwanaume mmoja mbele amevalia kofia ya kijani yenye maandishi KDF na anashikilia kitu kama sanamu ya rangi ya kijani kibichi juu ya kichwa chake.

Kundi la watu mashauri ikiwemo ma judge waliovalia majoho, wakisimama nje na kutabasamu. Inaonekana ni kama tukio rasmi au pengine ni mkutano walioleta hawa watu pamoja.

Nembo ya kisiasa au shirika iliyo na mandhari nyuma nyeusi na maelezo mekundu. Juu kuna duara jekundu, ndani yake kuna silhouette na njiwa amebeba tawi la mzeituni mdomoni ikiashiria amani ama tumaini. Chini yake kuna neno Jubilee na imeandikwa kwa herufi kubwa nyekundu na chini kabisa kuna kauli mbiu, mbele pamoja.

Ndani ya kituo cha Huduma ambapo wafanyakazi wanatoa huduma kwa wateja kwenye madawati mbali mbali. Ishara kama vile Uwezo Fund service zinaonekana zikionyesha huduma mbali mbali zinazotolewa.

Wachezaji wa mpira wanafurahia sana wengine wakiwa wameshika kombe kubwa la dhahabu na wengine wakishika mpira wa njano na zambarau. Wote wanaonekana wanasherehekea ushindi wao wamevaa medali shingoni.

Katika hafla rasmi, mweshimiwa William Ruto anaonekana akitia sahihi hati muhimu. Akisimamiwa na afisa mkuu wa mahakama aliyevaa joho na wigi . Tukio hili linafanyika mbele ya umati mkubwa wa watu na maafisa wengine waliohudhuria, ikiashiria sherehe muhimu ya kiserikali.

Picha inaonyesha watu watatu waliovaa mavazi mekundu wakiwa kwenye mazungumzo ya karibu huku wakionekana kushiriki katika mkutano au tukio la kisiasa. Watu wengine waliovaa kofia nyekundu wanaonekana nyuma yao wakionyesha kuwa ni sehemu ya kundi kubwa la wafuasi.

Mwanaume mzee akiandika kwenye karatasi juu ya meza ya mbao, huku watu wengine wakisimama karibu naye. Inaonekana ni kama mazingira ya shughuli za kijamii au shughuli za usajili.

Kundi la wanasheria wakiwa wamevalia majopo yao, baadhi wakiwa na wigi wakishiriki katika mkutano wa waandishi wa habari au maandamano. Wanashikilia mabango yenye ujumbe kama protect judicial independence wakionyesha msimamo wao wa kutaka uhuru wa mahakama ulindwe. Kisha inaashiria jihada za jamii ya sheria kupitia utawala wa sheria na uhuru wa mfumo wa haki.

Watu watatu wanawake wawili na mwanamume mmoja wakiwa wamevalia majoho mekundu labda majai au wasomi, wote wanaonekana wakitabasamu na kupiga picha huku mwanamume akishika barakoa nyeupe.

Dawati ya habari ya Huduma Kenya ikiwemo na nembo yao na neno information desk , limeandikwa kwa herufi kubwa za kijani. Dawati hili linaonekana kuwa katika eneo pana la ndani lenye nguzo na madirisha nyuma.

Kundi la wanaume wakiwemo maafisa wa serikali na wafanyikazi wa huduma Kenya, wakizungumza ndani ya jengo la ofisi. Mwanaume mmoja ameketi chini upande wa kulia anawasikiliza wengine kwa makini zaidi.

Mwanamke akibeba mtoto mdogo na mwanaume aliyevaa shati jeupe akimukabidhi karatasi, watu wengine kadhaa wanaonekana nyuma huku bump la huduma Kenya likionekana kwa upande wa kushoto.

Mwanaume akiwa ameketi kwenye dawati akijishughulisha na karatasi na kompyuta, labda akifanya kazi ya ofisi au kuhudumia wateje, huku kukiwa na mwanaume mwingine anayefanya kazi nyuma yake. Inaonekana kama kituo cha huduma au ofisi.

Wachezaji wa mpira wa mguu wakiwa wamevalia jezi za njano na nyekundu wakiwapungia mashabiki wao waliokuwa kwenye viti vya buluu jukwani. Wachezaji wanaonekana kuwashukuru mashabiki baada ya michezo.

Watu wawili wakiwa wamevalia barakoa, mmoja wao akisaidiwa na mwingine kujaza fomu, wanaonekana wakiwa kwenye eneo la wazi, labda shughuli za usajli au kutoa huduma fulani na ikiendelea. Kuna meza yenye karatasi na stempu na vifaa vingine vya ofisi, vikionyesha umakini katika mkutano huo.

Afisa wa huduma kenya akiwa amevaa kofia nyekundu na barakoa, akizungumza na mwanamke mwingine nyuma ya kaunta ya habari. Inaonekana ni kama kituo cha huduma cha serikali au ofisi ya huduma kenya.

Wanawake wawili wakiwa wamekaa kwenye dawati la mbao wakiangalia skrini ya kompyuta. Mwanamke mmoja anaonekana akitumia kipanya huku mwingine akitazama kwa makini labda wakijifunza au kufanya kazi pamoja. Wakawa katika mazingira yanaonekana kuwa ya darasani au kituo cha mafunzo.

Mwanaume aliyevaa suti ya buluu akitumia kifaa cha kuchanganua alama za vidole kwenye meza. Kuna watu wengi nyuma yake wakiangalia na kompyuta pamoja na kamera viko karibu inaonekana kama tukio rasmi au usajiri au udhibitishaji.

Kundi la wanaume wengi wao wakiwa wamevaa suti wamekusanyika karibu na jukwaa lenye nembo la ODM. Nyuma yao kuna bango kubwa lililoandikwa Chungwa House na picha ya mheshimiwa Raila Odinga. Mandhari inaashiria mkutano wa kisiasa au mkutano na waandishi wa habari wa chama hicho.

Ndani ya huduma center iliyopangwa vizuri, tukiwa na vituo vya huduma mbalimbali na wafanyakazi wanao udumia wananchi, kuna bendera nyekundu zenye ujumbe," Kuendeleza huduma" bora, zimepamba kuta.

Wanaume kadhaa wakiwemo maafisa serikali na wafanyikazi wa usalama, wakitembea nje ya jengo la kifahari. Wawili kati yao wako mbele, mmoja amevaa shati jeupe na tai, na mwingine suti nyeusi na tai nyekundu, wote wakitabasamu.

Jaji mkuu Martha Koome akitembea na rais William Samoei Ruto, wote wawili wakitabasamu na kuonekana kufurahia mazungumzo. Wamevalia mavazi rasmi na kutembea ndani ya jengo lenye mandhari ya kisasa.

Bango la kampeni au ujumbe wa kijamii unaoangazia mheshimiwa Rachael Shebesh, likiwa na ujumbe I stand for peace . Bango hilo linatumia kauli mbiu Mama Nai, jenga Nai na linarejelea tarehe nane mwezi wa nane mwaka wa elfu mbili na kumi na saba, linaloonyesha picha la Rachael Shebesh akiwa amevalia rinda jekundu akisisitiza ujumbe wake wa amani.

Kundi la watu ndani ya kituo cha huduma, wengine wakiwa wamevalia shati nyeupe na mistari nyekundu wakionekana kushughulikia wateja au kazi za ofisi. Mwanaume mmoja akiwa amevalia shati kama hilo, anazungumza na mwanamke aliyevaa miwani huku mwanamke mwingine akivaa hijab nyekundu akitumia kompyuta kuashiria shughuli za huduma kwa uma.

Tukio la admission of advocates kukubaliwa kwa mawakili nchini Kenya. Picha mbili za juu zinaonyesha mawakili wapya wakiapa mbele ya maikrofoni huku picha ya chini ikionyesha kundi kubwa la mawakili wapya wakiwa wamevalia majoho na wigi zao nyeupe za kitamaduni.

Piki piki kadhaa zikiwa zimeegeshwa mbele ya jengo la Posta kuu ya Nairobi na baadhi ya watu wakitembea karibu. Inaonyesha shughuli za kawaida nje ya jengo hilo la posta.

Mwanasheria mkuu Martha Koome akimkabidhi rais William Samoei Ruto hati au cheti chenye nembo ya serikali. Wote wawili wanaonekana kutabasamu wakati wa hafla hiyo rasmi.

Kundi la watu wakiwa wamekaa na kusimama karibu na meza ya ambao nnje ya jengo la mabati. Baadhi yao wanaonekana picha za fomu au kuandika kitu huku mwanamke mmoja mwenye nywele za blue akisimama katikati.

Sherehe kubwa ya wanaume, wakiwa wameshika bendera ya Kenya na maua. Wanafurahia ushindi labda wa timu ya mchezo chini ya bango lenye nembo ya simba.

Chumba kikubwa cha kusubiria chenye watu wengi wameketi kwenye viti vya chuma wakisubiri huduma. Kuna counter kadhaa za huduma zilizo na nambari counter 3, counter 4, couter 5 na wafanyikazi wa huduma wakiwahudumia wateja.

Sanduku wazi lililojazwa na bahasha ndogo nyeupe zofungwa, zikiashiria kuwa zinaweza kuwa kura za kupiga kura au hati muhimu. Chupa ya sanitizer ya mkono inaonekana nyuma kwenye meza hiyohiyo.

Kundi la watu wazima wakijaza fomu nje chini ya mti. Inaonekana kama tukio ya usajili au huduma fulani za jamii. Watu kadhaa wamesimama wakiangalia angalia karatasi huku mwanamke mmoja ameketi akisaidia kujaza fomu.

Kundi la watu wakiwemo vijana na wazee, wakiwa wamekusanyika kwenye viwanja vya michezo au tamasha. Badhii yao wamevalia kofia za majani na wengine wamefunika miili yao kwa bendera za Kenya wakionyesha shauku na uzalendo.

Kundi la wanaume wengi wao wakiwa wamevaa kofia za machungwa na suti. Mwanamume mmoja anaonekana kuwa kiongozi na amesimama mbele ya kipaza sauti kilicho na nembo ya ODM. Wengine wamesimama nyuma yake, baadhi yao wakiwa wameinua mikono yao ikiashiria huenda wako kwenye mkutano au tukio la kisiasa.

Mwanaume aliyekuwa amevalia suti amemkabidhi mwanamke aliyekuwa amevaa suti na miwani hati au faili la rangi ya samawati. Wote wawili wanatabasamu na kuna watu wengine wamesimama nyuma yao katika chumba kinachoonekana kuwa cha mkutano au ni ofisi.

Tukio la kusisimua kutoka mchezo wa soka pengine nchini Kenya kutokana na bango la betika. Wachezaji wawili wanaonekana wazi mmoja akiwa amevaa jezi la buluu na nyeupe, nambari ishirini na nne akimiliki mpira mwingine akiwa na jezi njano akijaribu kumzuia. Uwanja wa soka una watazamaji. Nyuma unaashiria kuwa mchezo rasmi au wa kulipwa.

Mwanamume aliyevaa suti ya buluu, na tai akizungumza mbele ya watu baadhi yao wakiwa wamevalia fulana nyekundu. Nyuma yake kuna bango lenye maandishi birth and death certificate pamoja na transforming public service delivery .

Rundo kubwa la vitambulisho vya kitaifa vya Kenya vilivyofungwa kwa kamba, vikiwa vimetayarishwa. Kitambulisho kimoja kiko juu ya rundo kikionyesha wazi neno ya serikali ya Kenya na picha ya mmiliki.

Wanaume wawili wakipiga selfie katika uwanja uliojaa mashabiki, mwanamume wa mbele amevaa shati jeusi huku mwenzake amevaa shati la miraba na kofia ya kipekee kwa hafla hiyo.

Rangi nyeusi na nyeupe inaonyesha watu wakiwa wamepanga foleni kwenye kaunta ya huduma, ikiwezekana kwa ajili ya kukusanya pasipoti au kupata huduma nyingine za kiserikali. Hali inaonekana kuwa na shughuli nyingi ndani ya ofisi.

Afisa wa polisi akiwa amesimama mbele ya umati wa watu wengi waliokaa kwenye viti vya plastiki ndani ya jengo. Inaonekana ni huduma centre ambapo watu wengi wamekusanyika wakisubiri huduma.

Kundi la watu wakitabasamu na kuashiria kwa vidole wakiwa wamekusanyika nje, baadhi yao wamevaa nguo za michezo na kuna bendera ya Kenya inayoonekana.

Wanaume na wanawake wakiwa wamekaa kwenye viti vya kungojea, huku mwanaume mmoja mzee anaonekana akizungumza nao. Inaonekana ni eneo la mapokezi au huduma kwa umma.

Wafuasi wa michezo wengi wakiwa wamevalia fulana zenye nembo wanaonekana wakishangilia kwa shauku kutoka kwenye jukwaa la uwanja. Baadhi yao wameinua mikono juu wakiwa wanashikilia simu, vuvuzela na vinywaji wakionyesha msisimko wa mchezo.

Kundi la wanaume wazima wakiwa ndani ya ofisi au kituo. Mwanaume mmoja akionyesha kitu kwenye kompyuta kwa wanaume wengine wawili waliovalia mashati meupe. Wanaonekana kuwa viongozi au maafisa wakikagua au wakifanya uzinduzi wa mfumo fulani.

Mwanamke mweusi aliyevalia nguo nyekundu yenye madoadoa meusi, akiongea na kuonyesha kidole. Nyuma yake, kuna umati wa watu baadhi yao wamevalia kofia nyekundu zenye maandishi " tuko pamoja".

Ndani ya huduma center ikiwa na counter za huduma na wafanyikazi wanaotumia kompyuta. Wateja wanaonekana wakihudumiwa au wakisubiri huduma huku bango likionyesha kuwa huduma center is one stop shop that allows you to access government public services in an efficient and countless environment .

Shughuli ya usajili au huduma za umma ikifanyika nje chini ya hema. Mwanamume mmoja anatoa huduma kwa kutumia kompyuta mpakato. Huku watu kadhaa wakisubiri kwenye foleni. Bango lenye maandishi BCI inaonekana kwa nyuma, likiashiria wahusika wa idara ya upelelezi wa makosa ya jinai katika tukio hilo.

Bomba kubwa la kijani la mradi wa maji likivuka mkondo mdogo weny maji ya matope. Pembezoni mwa bomba kuna pete za suruji na vipusi, hali iliyoashiria kuwa ni eneo la ujenzi wa miundo mbinu ya maji.

Kundi kubwa la mashabiki wa soka wakishangilia kwa nguvu kwenye uwanja, mbele mwanaume mmoja amevalia kofia na miwani ya juu akishika bango kubwa la buluu lenye maandiko Khwakhola, lililoandikwa kwa herufi kubwa. Watu wengi wamevalia jezi ya timu yao na wakishikilia bendera, wengine wao wameinua mikono yao juu wakiashiria furaha sana lililoonyesha msitiko kubwa kwenye tukio hilo la mchezo.

Watu kadhaa wakiwemo wanaume wanne waliovalia suti na mashati wakisimama karibu na dawati lenye kompyuta na kompyuta mpakato. Ndani ya ofisi au kituo cha huduma, mmoja wao anaonekana akifanya kazi kwenye kompyuta mpakato huku wengine wakitazama au wakizungumza na mabango yenye nembo ya huduma yaonekana nyuma.

Huduma centre nchini ambapo watu wengi wamekusanyika, wakisubri kupata huduma mbali mbali za serikali. Wafanyikazi wa Huduma centre wanaonekana wakihudumia wateja kwenye kaunta zao.

Wachezaji wawili wa mpira wa kikapu wanawake wakiwa uwanjani wakati wa mchezo, mmoja akijaribu kumpita mpinzani wake. Watazamaji wanaonekana wakiwa wamekaa kwenye viti vya uwanja nyuma yao.